Mtu amevaa kofia na nguo za rangi ya waridi anakamua maziwa ya ng'ombe mweusi na mweupe. Ng'ombe amesimama amefungwa kwa mnyororo huku mtu huyu akitumia mikono yake kukamua maziwa . Chini kuna ndoo ya bati anayoitumia kukusanya maziwa.

Hili ni shamba la ndizi lenye miti mirefu. Katika shamba hili, kuna mti wa ndizi uliobeba mkungu mrefu na mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Majani ya mti huo ni makubwa Hadi imefunikwa kwa majani iliyokauka na mimea mengine midogo midogo.

Mfugaji amevaa suti ya kijani na amekaa karibu na ng'ombe . Anakamua maziwa ambayo yanatoka moja kwa moja kwenye ndoo nyeupe . Ng'ombe mwingine amesimama karibu , hii inaonyesha shughuli ya ufugaji wa kisasa.

Kwenye soko hili la ndizi muuzaji aanaonekana akipanga ndizi zilizoiva na ziko tayari kuuzwa wateja wanaonekana wakijivinjari na kununua bidhaa kadhaa biashara ya ndizi eneo hili inaakikisha wanapata chakula na kipato.

Mzee mmoja mwenye umri wa makamo amevaa kofia nyeupe na shati la bluu. Anatabasamu akionyesha shamba lake la ndizi. Amezingira mgomba kwenye mti wa ndizi kwa karatasi. Shamba hili limejaa miti mirefu ya ndizi, yenye majani mabichi.

Mtaalamu wa mifugo amevaa vazi la manjano, kofia na glavu anayenyunyiza dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Mtaalamu huyo amebeba dawa mgongoni mwake. Ng'ombe amefungwa kwenye Banda la mbao. Dawa hiyo inasaidia kukinga ng'ombe na magonjwa yanayosababishwa na wadudu.

Mtafiti amevaa mavazi ya kinga ndani ya maabara akichanganya kimemiminika amekaa mbele ya meza yenye kifaa cha kupima changanyiko wakimiminika na chupa ndogo. Kazi hii inaonyesha shughuli ya kitaalamu ya kupima ubora wa maziwa.

Mwanasayansi akifanya utafiti katika shamba la ndizi anatumia vifaa vya kisasa kupima au kufanya uchambuzi wa mimea. Hii inaonyesha umuhimu wa kisayansi na teknologia katika kuboresha kilimo cha ndizi na hivyo kuongeza mazao katika kaunti.

Watu wanashirikiana kumimina chakula kutoka kwenye chombo kimoja had kingine. Watu hawa wameshika vyombo vya rangi tofauti wakisaidiana. Shughuli ya kupika na kuhudumia chakula inaendelea. Hili linaonyesha ushirikiano mzuri kati ya jamii katika sherehe au mikutano.

Mfumo wa kukamua maziwa kimewekwa kwenye chuchu za ngombe kifaa hichi kimeindwa na mashine maalum inayosaidia kukamua maziwa ya ngombe. Hili ni jambo la kisasa linalotumika katika ufugaji wa ngombe.